Vifurushi vya 'Biofix biostimulant' vinavyotumika kuboresha ukuaji wa mimea, ambavyo kwa kawaida huuzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, ikionesha mzunguko wa biashara ya kilimo inayotegemea maduka hayo, kutoa bidhaa muhimu kwa wakulima.

Sehemu ya ndani la duka za pembejeo za kilimo na mifugo, mtu mmoja akiwa amesimama mbele ya kaunta huku rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kilimo na afya ya mifugo zikionekana nyuma. Zikiwemo mifuko ya chakula cha mifugo au mbolea dawa na virutubisho mpangilio wa bidhaa na mabango maelezo yanaonyesha duka hili linatoa huduma ya kitaalamu kwa wafugaji na wakulima.

Duka la pembejeo za kilimo likiwa na mifuko mikubwa ya mbolea yenye chapa ya yara mila iliyopangwa nje huku watu wawili wakiwa karibu na eneo hilo, likiakisi mazingira halisi ya biashara ya pembejeo na madawa ya mifugo, mandhari hii inaonyesha jukumu muhimu la pembejeo za mifugo katika kutoa huduma kwa wakulima na wafugaji ikiwa ni pamoja na mbolea bora, mbegu na dawa za mimea.

Meza ya mbao iliyojaa dawa mbalimbali za kilimo na mifugo, kama vile chupa na makopo ya plastiki yaliyoandikwa chapa tofauti, ikiwa ni sehemu ya maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, yanayotoa bidhaa na ushauri wa kitaalamu kwa wakulima na wafugaji. Dawa za mifugo husaidia kuimarisha afya ya wanyama na uzalishaji.

Bango la biashara "AGROVETO WAKULIMA MASHINANI LTD RETAIL & WHOLESALE" juu ya jengo ambalo limezungukwa na watu, likiashiria duka linatoa bidhaa za kilimo na dawa za mifugo kwa wakulima wa mashinani kwa njia ya rejareja na jumla.

Duka la pembejeo, lililojaa bidhaa mbalimbali za tiba na huduma za mifugo zikiwemo: dawa za maji, sindano, vifungashio vya plastiki na mabango yanayotoa maelezo ya matumizi ya dawa hizo, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Mandhari hii inaakisi huduma muhimu zinazotolewa kwa wafugaji kupitia usambazaji wa dawa.

Maduka makubwa ya mbolea aina ya Baraka, yenye uzito wa kilo hamsini kila mmoja, inalenga mazao maalumu kama viazi na vitunguu. Maduka ya dawa za mifugo huingiza bidhaa kama hizi kurahisisha kuhudumia wakulima kwa ujumla, kwa kuwa inatoa suluhisho la kina kwa kilimo na ufugaji.

Bidhaa za dawa za mifugo, zilizoandaliwa kwa mfumo wa chanjo kavu, kwa ajili ya kinga ya wanyama pamoja na viunganishi vya kiurefu na kifaa cha sindano kwa ajili ya utoaji. Mandhari hii inaashiria mazingira ya pembejeo za kilimo na wafugaji, inayohitajika kwenye usambazaji wa dawa bora na salama za mifugo.

Mazingira ya kiviwanda ambapo wafanyakazi wawili waliovaa kofia za usalama, wanashughulikia magunia makubwa ya chakula cha mifugo, ambapo hali hii inaonyesha usindikaji na usambazaji wa bidhaa za afya ya mifugo. Sehemu hii ni muhimu na ya thamani katika sekta ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Chupa ya dawa ya mifugo inayo tumika kutibu na kudhibiti wadudu kama kupe na chwa kwa wanyama kama ng'ombe na mbuzi, ikiwakilisha umuhimu wa maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, katika kutoa dawa bora na ushauri wa kitaalamu kwa wafugaji.

Chupa ya dawa ya mifugo iitwayo "TICKSTOP 550 SC", inayo tumika kutibu na kuzuia kupe kwa ng'ombe. Aina hii ya dawa, inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Kundi la watu wakiwemo wanawake, wakivuna viazi shambani kwa kutumia majembe, huku viazi vikivunwa, vikikusanywa kwenye ndoo za manjano na kijani, ikisisitiza shughuli za kilimo cha viazi kwa kiwango cha lengo la kibiashara na mchango mkubwa wa nguvu kazi wa binadamu katika uvunaji.

Kundi la watu wakikusanya na kuandaa vitunguu ambavyo vimekusanywa katika rundo kubwa shambani. Vitunguu ni zao kubwa la biashara linalo limwa kwajili ya matumizi ya nyumbani na biashara kubwa, watu hawa wanalima wanakusanya vitunguu kupanga kwajili ya kupeleka sokoni.

Wakulima wawili wakivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye miti iliyokomaa, katika shamba lenye mimea mimgi na kijani kibichi, ikiakisi uzalishaji wa zao la biashara lenye thamani kubwa, kahawa. Uvunaji huu wa mikono unaonyesha umakini na kuchagua matunda bora, ili kuhakikisha ubora wa bidhaa ya mwisho, huku kilimo hiki kikichangia pato la wakulima.

Mwanamke akishika viazi vilivyochimbwa hivi karibuni akiwa amezungukwa na rundo kubwa la viazi shambani, jambo linaloashiria mavuno makubwa ya zao hilo la la biashara ambalo huuzwa na kuingiza kipato kwa mkulima kwa ajili ya kujikidhi mahitaji yake.

Mmea wa nyanya, uliopandwa shambani na matunda mengi mabichi, ikisisitiza umuhimu wa nyanya kama zao la biashara, lenye mahitaji makubwa na thamani nzuri sokoni. Kilimo cha umwagiliaji kikionekana, ambapo mabomba mawili yakiwa yamelazwa chini ya mimea ya nyanya.

Shamba lenye mistari ya mimea ya kijani kibichi, na mfumo wa umwagiliaji wa mabomba yaliyopangwa sambamba na mistari hiyo, ikiakisi uwekezaji katika kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, mfumo huu wa umwagiliaji unaongeza tija kwa kutoa maji kwa usahihi kuhakikisha ukuaji bora wa mimea kama mboga, matunda na viungo vya chakula vinavyoweza kuwa sokoni ndani na nje.

Shamba la mimea la viazi lenye mpangilio mzuri wa mimea kwenye udongo mwekundu, pamoja na rundo la viazi vilivyovunwa pembeni, ikiashiria kilimo cha mazao ya biashara kinachozalisha kwa wingi. Mavuno haya yanawakilisha fursa ya kuuza sokoni na kuchakata viwandani, huku usimamizi bora wa kilimo ukionyesha mbinu za kisasa zinazochangia tija.

Shamba kubwa la miti ya mipapai iliyopangwa vizuri kwa mstari, ikiwa na matunda mengi mabichi yanayoashiria kilimo cha kibiashara chenye uwezo mkubwa wa mavuno. Huku udongo ukiwa mkavu, lakini miti ikionekana yenye afya nzuri na anga ikiwa safi, ikionesha uwekezaji katika uzalishaji wa matunda kwa wingi kwa ajili ya soko na kupeleka bidhaa viwandani kwa ajili ya usindikaji.

Watu wakimwaga kahawa kutoka kwenye ndoo kubwa katika mazingira ya wazi, ikiashiria shughuli za kuvuna na kuchakata zao hilo kama sehemu ya mazao ya biashara. Kiiasi kikubwa cha kahawa kilichopo kina dhihirisha uzalishaji wa kiwango cha juu, unaowawezesha wakulima kupata kipato kupitia mauzo ya moja kwa moja au usambazaji wa viwanda vya kuchakata. Mazingira ya shamba yenye mwanga wa jua na miti mbalimbali inaonesha hali nzuri ya kilimo cha kahawa.

Shamba la vitunguu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri wa mstari, huku vikiwa na afya bora na vimekomaa kwa ajili ya mavuno. Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionekana katikati ya mstari, ukisaidia kuhifadhi maji na kudhibiti unyevu wa udongo. Udongo wenye rutuba huimarisha ukuaji wa mmea na mpangilio wa mashamba, kurahisisha uvunaji au usafirishaji. Vitunguu kama zao la biashara ni soko kubwa la ndani na nje ya nchi.

Vikapu vilivyojaa pilipili hoho za kijani zilizovunwa kwa wingi na kupangwa vizuri kwa utaratibu, huku watu wakishughulikia na mazao hayo katika mazingira ya shambani au sokoni, muonekano huu unakisi uzalishaji wa zao la kibiashara kama pilipili hoho yanayolimwa kwa lengo la kuuza sokoni na kuongeza kipato cha mkulima.

Watu wanne wakivuna mazao shambani, wakikusanya kwa mkono kwa kuyahifadhi kwenye vikapu vya plastiki vya rangi ya njano, hatua inayowakilisha kilimo cha biashara yaani mazao yanayolimwa kwa ajili ya kupata faida kiuchumi na yanaonekana kuwa ni mimea yenye rutuba na mpangilio mzuri.

Watu wakipakua mafungu ya ndizi toka lori kubwa lenye maandishi SILAS likiashiria hatua ya usambazaji wa zao la ndizi kama zao la biashara, tayari kwa kuuzwa au kusafirishwa sokoni. Mazingira haya yanaonyesha mnyororo wa thamani kutoka kwa wakulima hadi sokoni.

Eneo la kilimo cha nyanya, ambapo vikapu vya plastiki vimejaa nyanya zilizokomaa, zikiwa zimepangwa kwa mstari, na kushughulikiwa na watu waliovaa mavazi ya kazi, ikiashiria shughuli za kuvuna au maandalizi ya kusafirisha mazao. Madhahari inaonesha kilimo cha biashara chenye uzalishaji mkubwa wa nyanya kwa ajili ya soko au viwanda vya usindikaji.

Mtu akitumia kolea kusogeza mazao yanayofanana na nafaka au mbegu zenye dhamani ya kiuchumi, yaliyotandazwa sakafuni. Huku mfuko mkubwa wa kuhifadhi ukionekana pembeni. Mandhari hii inaakisi hatua ya baada ya mavuno katika mnyororo wa kilimo cha mazao ya biashara, ambapo usindikaji au uhifadhi bora huchangia ubora wa bidhaa, ufanisi wa soko na faida kwa wakulima. Muonekano huu unasisitiza umuhimu wa usafi na utunzaji sahihi katika kukuza thamani ya mazao.

Bustani ya mazao ya biashara, ikiwa na mpangilio mzuri wa mimea, kama; karoti, vitunguu na mboga nyingine, huku kikapu kilichojaa mazao ya kuvunwa kikionyesha hatua ya maandalizi kwa ajili ya soko. Mandhari hii inaonyesha kilimo kinacholenga tija, uzalishaji wa ubora na fursa za mapato kwa wakulima wadogo kupitia usimamizi mzuri wa shamba, na uteuzi sahihi wa mazao yanayohitajika sokoni.

Mtu aliyeketi na kushika kikapu kilichojaa nyanya, huku vikapu na ndoo nyingine zilizopangwa karibu naye zikiwa zimejaa nyanya katika mazingira ya kijani kibichi yanayofanana na shamba au bustani, ikiakisi uzalishaji wa mazao ya biashara kama nyanya kwa kiwango kikubwa. Mandhari hii inaonesha hatua ya kuvuna, kuchambua na kuandaa mazao kwa ajili ya masoko.

Magunia ya mihogo yaliyovunwa yakiwa yamepangwa tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa, hivyo huonyesha umuhimu wa mihogo kama zao la biashara, linaloachangia uchumi wa wakulima vijijini. Mihogo ina soko pana kutokana na matumizi yake kama chakula na malighafi.

Mmea wa ndizi wenye afya unaoonekana kwenye bustani, ambalo ni zao muhimu la biashara na chanzo cha mapato kwa wakulima. Uwepo wa mmea mkubwa unaashiria uwezo wa mavuno, ambayo yanaweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani au kuuzwa.

Watu wakivuna mahindi shambani, wakiyakusanya kwenye magunia yaliyopangwa pembeni, huku mimea mingine ya mahindi ikiwa bado haijavunwa, ikiashiria mchakato hai wa kilimo cha mazao ya biashara. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa mahindi kama zao la biashara kwa wakulima, kwani huvunwa kwa ajili ya soko na kuchangia kipato katika kila jamii.

shamba la migomba lililopandwa kwa ustadi, likiwa na mimea yenye afya na ndizi zinazoendelea kukua. Jambo linaloashiria kilimo cha biashara kinacholenga tija na masoko. Migomba ni zao muhimu kwa uchumi wa wakulima katika maeneo ya kitropiki, na hupandwa kwa mpangilio unaowezesha urahisi wa kumwagilia, kupalilia na kuvuna.

Boma la viazi limevunwa ambapo mafungu ya viazi yamepangwa juu ya udongo mwekundu, ikionyesha hatua ya baada ya mavuno inayofanyika kwa mpangilio na umakini. Mazingira haya yanaakisi kilimo cha viazi kama zao la biashara linalohitajika sana sokoni kutokana na matumizi yake kila siku majumbani na viwandani.

Shamba la pilipili zilizokomaa zilizopandwa kwa mpangilio wa mistari miwili, mimea ikitoa pilipili nyingi za rangi nyekundu na kijani, huku plastiki iliyosambazwa juu ya udongo kati ya mstari ikisaidia kudhibiti hali ya udongo, kuzuia uotaji wa magugu na kuhifadhi unyevu. Madhari hii inaashiria utayarishaji wa kiwango cha biashara, unaolenga mahitaji ya soko la ndani na la nje.

Mkulima akiwa shambani na toroli lililojaa pilipili za rangi mbalimbali, ikiwa ni zao la biashara lenye soko la ndani na nje kutokana na mvuto wake wa kimasoko na matumizi ya majumbani na viwandani. Mpangilio wa mimea kwa mistari, unaonyesha kilimo kilichoratibiwa, kurahisisha uvunaji, uchakataji na utunzaji wa mazingira ya mashamba.

Mkulima akivuna mapapai kutoka kwenye mti wenye matunda mengi, huku miti mingine ya mipapai ikiwa katika mistari iliyopangwa vizuri, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kibiashara. Mandhari ya kijani kibichi na uzalishaji wa kiwango kikubwa, inaashiria uwekezaji wa lengo la soko, ambapo mapapai yanatumika kama zao la biashara.

Mtu aliyesimama mbele ya mimea ya kijani kibichi huku akishika kikapu kilichojaa matunda madogo ya rangi mbalimbali, ikiakisi mavuno ya mazao ya biashara kama kahawa yaliyotayari kwa soko. Mandhari hii inaonyesha hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa kilimo cha biashara ambapo uzalishaji bora huongeza thamani sokoni.

Mkulima akivuna mazao ya biashara ambayo yanaonekana kuwa ni kahawa kutokana na matunda yanayofanana na kahawa yaliyoko kwenye matawi ya miti, mkulima huyo amevaa fulana ya mistari ya njano na bluu na anaonekana akichuma matunda hayo kwa uangalifu mazao hayo ya biashara yana umuhimu mkubwa kiuchumi kwa wakulima na kwa nchi.

Shamba la nyanya zilizoiva na nyingine zikiwa karibu kukomaa zilizopangwa kwa mistari na kuonyesha afya bora ya mimea, ikithibitisha kuwa kilimo hiki kinatekelezwa kwa umakini na kwa lengo la kibiashara. Mpangilio mzuri, uzalishaji wa kiwango kikubwa na dalili za mbinu bora kama umwagiliaji wa uhakika na matumizi sahihi ya pembejeo zinaonyesha kuwa zao hili linaongeza kipato cha mkulima.

Shughuli ya kuvuna mahindi kwa kiwango kikubwa, ambapo watu wanashirikiana kuyakusanya na kuyafunga kwenye magunia, ikiwa ni hatua ya kuandaa mazao kwa ajili ya biashara. Mandhari hii inaashiria kilimo cha biashara, kinacholenga soko la kuzingatia uzalishaji mkubwa na usindikaji bora.

Mkulima akivuna nyanya zilizoiva vizuri katika shamba lililotunzwa kwa ustadi, ambapo nyanya zenye rangi tofauti zinaashiria mzunguko endelevu wa mavuno. Shughuli hii inaonyesha kilimo cha kibiashara cha nyanya, ambacho kina mahitaji makubwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya majumbani, migahawa na viwanda vya usindikaji.

Shamba kubwa la nyanya lililotuzwa vizuri zao hili hushikizwa kwenye vijiti ambapo hii hufanyika ili kuzipa msaada katika ukuaji na kuzuia mmea kuanguka, ikiashiria mfumo wa kilimo cha kisasa. Zao hili la biashara ni muhimu katika matumizi ya nyumbani hata viwandani likiwa zao lenye faida kubwa na kuharibika kwa haraka lisipotunzwa vizuri.

Mwanaume akishika mahindi mengi yaliyokusanywa, ikionyesha mavuno makubwa yanayolenga soko na kusistiza umuhimu wa mahindi kama zao la biashara, umuhimu kwa kipato cha wakulima na uchumi.

Wakulimwa wakivuna viazi kwenye shamba huku rundo kubwa la viazi likiwa limekusanywa kwa mafanikio, ikiashiria utayarishaji wa kiwango cha biashara unaolenga soko la ndani na nje. Viazi ni zao la biashara lenye matumizi mengi katika chakula cha haraka husindikaji wa unga wa viazi na chakula cha mifugo.

shamba la vitunguu lililopandwa kwa mistari na kutunzwa vizuri, likiwa na wakulima wawili waliopo shambani wakiendesha shughuli za kilimo, kuashiria kuwa zao hili linalimwa kwa malengo ya kibiashara. Mpangilio sahihi wa mmea, udongo uliolegezwa na uwezekano wa kuwepo kwa mfumo wa umwagiliaji, vinavyoonyesha mbinu za kisasa zinazotumika kuongeza tija, ubora na mavuno ya mazao yanayolengwa kwa soko.

Shamba kubwa la vitunguu, ambalo ni zao muhimu la biashara, huku vitungu vilivyovunwa vikiwa vimepangwa chini na vingine vikiwa vimefungwa kwenye nyavu zambarau, Ikionyesha mchakato wa uzalishaji na maandalizi ya mazao kwa ajili ya soko.

Mkulima akiwa shambani akivuna viazi, ambapo rundo kubwa la viazi limekusanywa mbele yake na mimea mingine ya viazi bado iko shambani, ikiaski kilimo cha mazao ya biashara yanayolenga soko. Mandhari hii inaonyesha juhudi za uzalishaji wa kiwango kikubwa, ambapo viazi ikiwa ni zao la matumizi ya nyumbani na viwandani.

Mtu amesimama mbele ya rundo la mahindi yaliyokauka katika mazingira ya kijijini, yenye ukuta wa matofali usio wa mbao na majengo ya zamani, ikiakisi hatua ya baada ya mavuno kwa mazao ya biashara, mahindi haya yaliyokusanywa kwa wingi huashiria uzalishaji mkubwa wenye thamani ya kiuchumi.

Watu watano wakifanya shughuli za uvunaji wa mahindi shambani, ambapo vikapu viwili vilivyojaa mahindi vimewekwa karibu tayari kwa kupelekwa sokoni. Mazingira ya kijani na utulivu yanaonyesha shughuli za kilimo cha umakini, huku mahindi yakionekana kuwa mazao ya biashara, yanayolengwa kwa ajili ya mauzo.

Shamba la nyanya zilizopandwa kwa mpangilio mzuri, ambapo mimea imeshikiliwa kwa nguzo ili kuimarisha ukuaji na kurahisisha mavuno. Nyanya ziko katika hatua mbalimbali za kukomaa, kutoka kijani hadi nyekundu. Mfumo huu huongeza ubora wa mazao, kuzuia kuoza ardhini, kurahisisha na ukusanyaji wa kutoa fursa za biashara kupitia soko pana la matumizi.

Shughuli za baada ya mavuno shambani, magunia makubwa yenye mazao yamepangwa kwa utaratibu ikiwa tayari kwa kusafirisha sokoni. Idadi kubwa ya magunia na ushirika wa watu kadhaa, unaonyesha kwamba mazao hayo yamelimwa kwa wingi kwa ajili ya mauzo ya kibiashara. Muonekano wa mazingira ya kijani kibichi inaashiria kwamba eneo hilo lina rutuba na linafaa kwa udhalishaji endelevu.

Mtu aliyesimama karibu na gari barabarani, pembeni ya magunia makubwa ya mazao ya biashara, yaliyo pakiwa kwa utaratibu. Ikiakisi hatua ya kuvuna na kuandaa mazao, kama viazi mviringo kwaajili ya kusafirishwa sokoni au kwa usindikaji. Mazingira ya kijijini yenye miti na vichaka, yanaashilia mazingira halisi ya kilimo cha kibiashara.

Nyanya zilizo katika hatua nzuri ya ukuaji kwenye shamba lenye rutuba, zikihusiana moja kwa moja na kilimo cha biashara. Nyanya kama zao la biashara huleta faida kubwa kutokana na matumizi yake mengi katika mapishi na usindikaji wa chakula, huku teknolojia ya kisasa kama umwagiliaji wa matone ikiboresha uzalishaji.

Shamba kubwa la miti ya mipapai, iliyotunzwa vizuri na iliyopangwa kwa mistari nadhifu, ikiwa na matunda mengi yenye afya, ambayo yote yanaashiria jitihada, ujuzi, na bidii kubwa kwa wakulima katika kupanda, kutunza na kuvuna mazao kwa ajili ya usalama wa chakula na mapato.

Wakulima wawili wote wakiwa wamevalia kofia na nguo za kawaida, wakikaguwa kwa uangalifu mimea ya nyanya iliyo na matunda mabichi ndani ya chafu ya bustani iliyolindwa, huku mifumo ya umwagiliaji wa matone ikionekana chini ikisisitiza umakini na kujitolea kwao katia kilimo.

Miche inayomea kwa mpangilio mzuri katika udongo uliyoandaliwa pamoja na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo huongeza ufanisi wa matumizi ya maji. Hii ni ishara ya kilimo cha kisasa kinachowezesha wakulima kuongeza mavuno kwa kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira, mpangilio wa miche na hali ya udongo inaonekana kuwa ni rutuba inayosisitiza umuhimu wa maandalizi sahihi ya shamba.

Miche ya mimea kwenye vitalu vya udongo, vilivyopangwa ndani ya trei la plastiki, ikiashiria hatua ya awali ya kilimo, ambapo wakulima huandaa miche kwa uangalifu kabla ya kuhamisha shambani. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa kudhibiti hali ya unyevu, mwanga na virutubisho, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mizizi na mimea yenye afya, hatua muhimu kwa kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao.

Wakulima wa wili wakihudumia mimea yenye afya iliyopandwa kwenye magunia meupe, yaliyo pangwa mashambani, ikiashiria matumizi ya mbinu bunifu katika kilimo cha bustani, mandhari hio yenye uzio wa waya na majengo ya nyuma inaonyesha kilimo katika mazingira ya mjini au pembezoni ambapo magunia, hutumiwa kudhibiti udongo, maji na magonjwa ya mizizi kwa ufanishi.

Shamba lenye mimea mseto kama mahindi na matikiti maji, likiwa na udongo wenye rutuba. Mandhari hii inaonyesha mbinu bora za wakulima zinazochanganya kilimo mseto, elimu ya kazi, na usimamizi wa muda, ili kuongeza uzalishaji na kuboresha maisha ya wakulima.

Mkulima akifanya kazi shambani yenye mimea iliyopandwa kwa mstari katika hatua za awali za ukuwaji, akiangalia mimea ili kuhakikisha afya yake. Shamba hilo linatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hatua ya muhimu ya kudhibiti unyevu na kuongeza tija ya uzalishaji.

Mpangilio wa kilimo wima ambapo mitungi midogo ya plastiki imepangwa kwenye ukuta kwa mtindo wa gridi, kila mmoja ukiwa na mmea mdogo uliooteshwa kwenye udongo, ikiashiria mbinu bunifu inayotumika na wakulima mjini katika mazingira yenye nafasi ndogo.

Mkulima akiwa kwenye shamba la nyanya, akuhudumia mimea iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo, ambapo nyanya mbichi na zilizoiva zinaonekana kwa wingi kuashiria uzalishaji wa tija, matumizi ya mifuko hutoa udhibiti bora wa hali ya udongo, maji na husaidia udhibiti magonjwa ya mizizi, hivyo hufaa kwenye maeneo yasiyo na ardhi bora.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye trei za kupandia na udongo wenye nafasi maalumu za kuzuia mimea, uwepo wa miche hii unaashiria shughuli za kilimo. Miche hii ni matokeo ya kazi ya wakulima ambao hupanda mbegu na kuitunza hadi miche ikue tayari kupandikizwa shambani.

Makopo ya plastiki yenye udongo na miche michanga iliyoota ndani ya chumba ikiashiria hatua ya awali ya kilimo ambapo wakulima uandaa miche katika mazingira yaliyothibiwa katika kupandikiza mashambani, mpangilio huu huruhusu uthibiti joto unyevu na mwanga ili kuimarisha mizizi na afya ya mmea

mimea ya nyanya ikikua kwenye mifuko ya plastiki iliyopangwa kando ya ukuta wa mbao, ambapo nyanya nyekundu na kijani zimekomaa vizuri, ikiakisi jitihada za wakulima wadogo kutumia mbinu mbalimbali na mazingira yenye nafasi finyu kuongeza uzalishaji.

Bustani ndogo ya juu ya paa ya jengo mjini ambapo mtu anahudumia mazao kwa kutumia mbinu endelevu na za kiteknolojia ya chini kama vile vitalu vya kupanda, na mapipa ya kuhifadhi maji, kwa ajili ya umwagiliaji. Mazingira haya yanatambulisha mtu huyu kama mkulima wa mjini anayejishughulisha na kulimo cha kujikimu au cha biashara ndogo.

Mfumo wa kilimo unaotumia mashine na miundombinu ya kisasa kama fremu za chuma, mabomba na mfumo wa umwagiliaji wa virutubisho kupita moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Matrei yaliyonunuliwa na mazingira ya kilimo yasiyotegemea udongo, yanaonesha matumizi bora ya teknolojia ya kilimo cha ndani hususani katika maeneo yenye changamoto ya ardhi yenye rutuba.

Mashine ya njano ya kukusanyia nakufunga nyasi ikiwa imeunganishwa na trekta na kando yake kuna kifurushi kikubwa cha nyasi zilizofungwa, ikionyesha ufanisi na umuhimu wa mashine za kilimo cha kisasa, katika kuongeza uzalishaji na kupunguza kazi ya mikono.

Mashine ya kisasa ya kilimo, yenye meno makali upande wa mbele. Inayotumika kuchimba na kugeuza udongo, kwa maandalizi ya shamba kabla ya kupanda mazao. Mashine hii ina magurudumu makubwa, na injini imara ikiiwezesha kufanya kazi kwa ufanisi hata kwenye ardhi ngumu. Na huongeza uzalishaji kwa kupunguza muda, wa maandalizi na nguvu kazi ya binadamu.

Trekta nyekundu, ikiwa imeunganishwa na kifaa cha njano kinachotumika kukusanya au kusaga nyasi shambani, pamoja na rundo kubwa la nyasi zilizokusanywa upande wake, ikiashiria shughuli za kilimo cha malisho na usindikaji wa nyasi kwa matumizi ya mifugo. Mashine hii ina magurudumu makubwa na muundo wa chuma unaoendana na kazi za mashambani.

Mashine ya kilimo ya aina ya trolibiti, ikitumika kulima ardhi na kuandaa udongo kwaajili ya upandaji, huku mtu akiongozwa kwa mkono ikiakisi matumizi ya kilimo kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa kiwango cha kati, inayofaa kwa mashamba madogo au bustani.

Mfumo wa kilimo wa kisasa, ambapo mimea imelimwa bila udongo kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile feni za kisasa zenye chapa (LAIDENI), na kudhibiti hali ya hewa na mabomba meupe yenye matundu kwa ajili ya usambazaji wa virutubisho, ikionyesha matumizi ya teknolojia na vifaa maalumu katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kilimo yenye meno ya chuma, ikitumika kulainisha na kuchanganya udongo kabla ya kupanda. Mashine hiyo husaidia wakulima kuongeza ufanisi kwa kuandaa udongo haraka, kupunguza gharama za kazi, kuboresha upenyezaji wa hewa na unyevu, kuandaa mazingira bora ya ukuaji wa mimea.

Trekta la kijani na njano, likiwa shambani na kifaa cha kulimia kilichounganishwa nyuma yake ikifanya kazi na maandalizi ya ardhi, ikiakisi matumizi ya vifaa vya kilimo vya kisasa katika kuongeza ufanisi wa kilimo, muonekano wa trekta lenye magurudumu makubwa na kifaa cha kulimia chenye sehemu nyekundu inaonyesha uwezo wa mashine na shughuli za ardhi ngumu.

Mfumo wa kilimo cha maji ukitumia mabomba meupe yenye mashimo ya mviringo ambapo mimea imepandwa bila kutumia udongo, na maji yenye virutubisho husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone ikiyakidhi matumizi ya kifaa cha kilimo ya kisasa. Nadhari hii inasisitiza mchango wa teknolojia na miundombinu ya hali ya juu katika kuboresha tija na kilimo.

Mashine iliyowekwa ndani ya chafu ikitembea juu ya reli katikati ya safu za mimea, ikitumika na mtu mmoja kwa kazi kama kunyunyuzia maji, virutubisho au kuvuna mazao kwa usahihi na ufanisi, muundo huu husaidia kufikia mimea yote bila kualibu mazingira ya uchafu, huku ukiongeza automesheni ya uzalishaji kupitia ya tekinolojia kama sensa za unyevu.

Mfumo wa kilimo cha ndani, unaotumia vitanda viwili vya mimea, vilivyopangwa katika safu zenye taa za "LED"na mabomba ya umwagiliaji wa matone, ikiakisi matumizi ya vifaa vya kilimo vya kisasa katika mazingira yaliyodhibitiwa, mandhari hii inadhihirisha mbinu bora za ukuaji wa mimea bila udongo.

Trekta la kisasa la kijani lenye magurudumu ya manjano likifanya kazi shambani likiwa limeunganishwa na kifaa cha kulimia na kuvuna, ambapo limezingirwa na mashamba yenye majani na miti kwa mbali likiashiria matumizi ya mitambo ya kisasa katika kilimo. Muonekano huu unaonyesha jinsi mashine kama trekta inavyoweza kuwasilisha kazi yake kubwa shambani

Mfumo wa kilimo cha ndani kwa kutumia teknolojia, ambapo mimea ya maji imepangwa juu ya laski za chuma zenye safu nyingi, kila safu ikiwa na taa za bandia zinazotoa mwanga wa kustawisha mimea, muundo huu unatumia mashine za kisasa kudhibiti hali ya hewa, unyevu na mwangaza kwa njia ya automatimatikisa kupitia sensa na mikro kontrolazi.

Mashine ya kilimo iitwayo pawatila, ambayo inatumika kulima na kuandaa shamba, mashine hii ina injini ndogo juu yake na vil vile ya kuzunguka chini, ambayo huchanganya na kulainisha udongo, magurudumu yanaonekana yakisaidia kusogeza mashine mbele , mashine kama hizi ni muhimu sana kwa wakulima wadogo na wa kati, kwani hurahisisha kazi ya kulima.

Mashine ya kulimia ardhi ikifanya kazi kwenye shamba lenye mimea ya kijani kibichi, ikiandaa udongo kwa haraka na kwa ufanisi. Mashine hii huchimba na kuchanganya udongo ili kuruhusu hewa na maji kupenya vizuri, na kupunguza kazi ya mikono kwa wakulima, hivyo husaidia kilimo cha kisasa chenye tija zaidi.

Sehemu ya mashine ya kilimo inayotumika kuvuna au kukata nyasi, ikiwa na chuma chenye kutu kidogo na nyasi zilizokatwa zikiwa juu yake. Huku imewekwa kwenye ardhi yenye nyasi ndefu na kijani kibichi shambani.

Trekta kubwa likifanya kazi shambani, likiwa limeunganishwa na kifaa maalumu cha kilimo katika eneo lenye mimea mirefu na mandhari ya kijani kibichi. Mfanyakazi mmoja anaonekana kusimamia shughuli hiyo, kwa mbali akionyesha ushirikiano wa kati ya binadamu na teknolojia katika uzalishaji wa kilimo. Hii inaonyesha matumizi ya mitambo ya kisasa, kuongeza ufanisi na tija mashambani.

Trekta nyekundu ikiwa shambani inafanya kazi ya kukata majani kwenye ardhi yenye mbogamboga nyingi, ikiwa na vifaa vya kukata vilivyowekwa mbele na nyuma yake. Mandhari hii inaakisi matumizi ya mashine ya kilimo ya kisasa inayorahisisha kazi za kilimo kama kupogoa majani, kusafisha mashamba au maandalizi ya kupanda.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani unaotumia mashine ya tekinolojia kama taa za ledi na umwagiliaji wa matone, vifaa hivi huwezesha uzalishaji wa mimea katika mazingira yaliyothibitiwa, hata bila mwanga wa jua au ardhi ya nje na vinafaa kwa kilimo endelevu, mjini au katika hali ngumu za hewa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, unaotumia mabomba ya plastiki yaliyo pangwa safu kama njia ya kupandia mimea badala ya kutumia udongo, ambapo maji na virutubisho hutiririshwa moja kwa moja kwenye mizizi kwakutumia vali na vifaa maalumu vya kupitishia mtirirko. Muundo huu unaonyesha matumizi ya mashine na teknolojia ya kilimo cha umwagiliaji, ili kupunguza matumizi ya maji na nafasi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa ndani ambapo mimea imepandwa kwenye vyombo vya plastiki vyekundu, vilivyopangwa kwa mIstari juu ya reli, huku mashine ya umwagiliaji ikitumia mabomba ya bluu na kijivu kusambaza maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mimea. Vyombo hivi vina alama za vipimo vinavyosaidia kufuatilia ukuaji wa kila mmea.

Trekta likiwa shambani, na kiambatanisho cha kuchanganya udongo chenye diski zenye ncha kali, kikitumika katika hatua ya maandalizi ya ardhi, kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii ni sehemu ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, inayolenga kupunguza nguvu kazi, kuboresha mzunguko wa hewa kwenye udongo.

Mashine ya kilimo, yenye magurudumu manne ikiwa shambani, jambo linaloangazia matumizi ya mitambo ya kisasa kuongeza ufanisi katika kilimo. Mashine hii husaidia kupunguza kazi ya mikono, kurahisisha mavuno kwa wakati sahihi.

Mashine kubwa ya kuchimbia ardhi ikiwa imepakiwa kwenye kibandiko cha gari, tayari kwa kusafirishwa na watu wawili wakishiriki katika shughuli hiyo. Hili jambo linaonesha matumizi ya mitambo mizito katika sekta ya kilimo, hasa kwa maandalizi ya mashamba makubwa na uchimbaji wa mifereji.

Trekta ndogo nyekundu ikifanya kazi shambani, ikiwa imeunganishwa na kifaa cha kulimia kwenye ardhi iliyoanza kuchimbuliwa. Ikiashiria matumizi ya mashine za kisasa katika maandalizi ya kilimo. Mandhari hii inaonyesha mabadiliko kutoka kilimo cha jadi hadi kilimo cha kiteknolojia.

Trekta jekundu likiwa shambani likifanya kazi ya kulima ardhi kwa kutumia vifaa vilivyobebwa nyuma yake, ikiakisi matumizi ya kisasa inayolenga kuongeza tija na kupunguza kazi za mikono katika kilimo. Mwonekano wa ardhi wenye mabaki ya mimea na miti ya asili unadhihirisha uhusiano kati ya teknolojia na mazingira.

Trekta jekundu lililoegeshwa shambani, kwenye udongo mwekundu, likiwa na kifaa cha kulimia kilichounganishwa nyuma yake pamoja na mwamvuli juu kumkinga dereva na jua, likiakisi matumizi ya kifaa cha kisasa cha kilimo, katika maandalizi ya mashamba. Mandhali hii inaonesha mchango wa trekta kama dhana ya kisasa, linalorahisisha kazi za kulima.

Samaki mmoja mwenye umbo la mviringo, rangi ya kahawia iliyokolea na michirizi ya kuvutia ya samawati, kijani, macho mekundu, akiwa ndani ya tanki safi la maji. Ikionyesha mazingira safi ya ufugaji wa samaki wa mapambo. Ambayo yanaashiria umuhimu wa ufugaji huu katika biashara na katika utafiti.

Kundi kubwa la samaki aina ya Kambale ndani ya bwawa la ufugaji, wakiwa wamekusanyika na maji yenye mapovu ikionyesha ufugaji wenye msongamano mkubwa, unaohitaji usimamizi mkubwa wa ubora wa maji na unaolenga uzalishaji wa biashara.

Bwawa la kuhifadhi samaki likiwa limejaa maji na kuzungukwa na mazingira ya kilimo likiwakilisha miundombinu muhimu kwa ufugaji wa samaki, kutoka na urahisi wake kutumika kama bwala la kufugia samaki kuhakikisha upatikanaji wa maji muhimu na kuendesha shughuli ya usimamizi na uendeshaji katika mradi ufugaji wa samaki.

Bwawa la maji lenye samaki wengi wanaoelea juu ya maji, likizungukwa na miundo ya mbao na vyuma, pamoja na vifaa vinavyosaidia shughuli za ufugaji. Ikiashiria mazingira ya ufugaji wa samaki wa kibiashara kwa njia ya kisasa, mazingira haya yanaonyesha udhibiti wa chakula, hewa na ukuaji wa samaki.

Samaki wa rangi tofauti wakiogelea, miongoni mwa mimea yamageni, katika mazingira safi na yaliyo dhibitiwa. Yanayo endana na ufugaji wa samaki wa kisasa. Muonekano wa mazingira haya, inaonesha matumizi ya teknolojia na usafi, katika kudumisha afya ya samaki na mimea.

Samaki wa dhahabu wakielea ndani ya tenki la kioo lililopambwa kwa changarawe za rangi na mimea ya kijani ya majini, pamoja na vifaa vya kudhibiti ubora wa maji, ikiakisi mfumo wa ufugaji wa kisasa wa samaki wa mapambo. Mandhari hii inaonyesha mazingira yaliyodhibitiwa, yanasaidia ukuaji wa afya ya samaki katika biashara.

Samaki wawili wa rangi ya njano na machungwa wakiogelea ndani ya tanki la maji lililoandaliwa kwa mawe madogo ya kijivu na vipande vya kuni, ikiakisi mazingira ya kilimo cha samaki wa kisasa katika maeneo ya ndani.

Bwawa la asili lililozungukwa na mawe na mimea ya kijani kibichi, likiwa na maji safi yanayotiririka kutoka sehemu ya juu na kutengeneza maporomoko madogo, hali inayochangia ongezeko la oxijeni kwenye maji na kuboresha mazingira ya kuishi kwa samaki. Uwepo wa mimea ya majini kama 'Riilipad', unatoa kivuli na chakula kwa samaki wachanga.

Samaki wa mapambo wenye rangi nyekundu angavu, ndani ya tanki la kioo safi lenye kifaa cha duara ambacho huakisia mazingira ya kudhibitiwa kwa ufugaji wa samaki wa thamani katika mfumo wa ndani. Ufugaji huu unaonyesha fursa za biashara kupitia uzalishaji wa samaki wa mapambo kwa kutumia teknolojia ya maji safi.

Samaki aina ya koi wakielea kwenye kontena la mviringo lililojazwa maji safi, likiakisi mazingira yakisasa ya ufugaji wa samaki katika maeneo yaliyodhibitiwa, mandhari hii inaonyesha ufugaji wa samaki wa thamani kwaajili ya biashara au mapambo.

Mabwawa ya ufugaji wa samaki yaliojengwa kwa saruji, ambapo bwawa la mbele limejaa vifaranga wadogo, wengi wao wakiwa wa rangi nyekundu na kahawia, kama vile, tilapia na kambale. Shughuli hii inaonyesha jinsi ya kufuga na kukuza samaki.

Magunia makubwa ya bidhaa mbalimbali za chakula kama; maharage, ndegu na nafaka katika eneo la biashara au soko. Ikiakisi upatikanaji wa bidhaa za chakula msingi kwa matumizi ya kila siku, mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa usambazaji wa vyakula kwa kiwango kikubwa.

Bidhaa za chakula kama vile; maharagwe, choroko na dengu, zilizohifadhiwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki na kupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza, ikiashiria ubora, usafi na utofauti wa bidhaa zinazolenga soko, bidhaa hizi ni muhimu kwa lishe bora kutokana na utajiri wa virutubisho na zinazopatikana kwa matumizi ya majumbani, taasisi na biashara za chakula.

Shamba la miti iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku watu wakiwa karibu na mimea hiyo, ikiakisi shughuli za kilimo cha misitu kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira na uzalishaji endelevu wa rasilimali, kama mbao, mkaa mbadala na karatasi, ushiriki wa watu unaonyesha ufuatiliaji na ukaguzi wa maendeleo ya miti, jambo linaloonesha usimamizi bora wa misitu.

Daraja la mbao lililojengwa ndani ya msitu wenye uoto mnene wa kijani kibichi, likielekea kwenye eneo lenye miti na majani mazito. Jambo linaloonyesha juhudi za usimamizi wa misitu kwa njia rafiki kwa mazingira. Muundo wa daraja hili unaonyesha matumizi ya rasilimali asili katika miundombinu.

Mazingira ya asilia yenye bwawa dogo lililozungukwa na mimea ya majini na miti. Ikiakisi mfumo wa msitu wenye unyevunyevu ambao ni muhimu kwa hifadhi ya vyanzo vya maji, makazi ya viumbe hai na udhibiti wa mazingira. Mandhari hii inaonyesha uwiano wa kiikolojia unaowasaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi, kuhifadhi maji chini ya ardhi.

Kundi la watu wakitembea kwenye njia ya milima ambayo imezungukwa na mimea na miti, uwepo wa mimea mengi ya vichaka na miti michache iliyotawanyika inaashiria eneo la misitu. Misitu inawekwa uwezo wa kuwa chanzo cha hewa safi na makazi kwa wanyamapori.

Msitu wenye rutuba na uhai mkubwa ukifaa kwa uangalizi wa kiokolojia, kupitia mbinu za misitu kama upandaji wa miti endelevu, sensa za mazingira. njia hii ya udongo inahashiria shughuli za binadamu kama utalii au utafiti huku uoto wa asili na maua yakionesha utajiri wa mimea na dawa na chakula.

Watu nane ndani ya shamba la miti, lililozungushiwa uzio wa waya, wakiwa katika mazingira ya usimamizi wa misitu ya kisayansi. Miti iliyopandwa kwa mpangilio, inaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira, kupambana na mabadiliko ya tabisa ya nchi, na kuongeza thamani ya ardhi kwa njia endelevu.

Mandhali ya asili, ambapo kuna mto mdogo unaopita katikati ya msitu, maji yanaonekana yakitiririka juu ya mawe na miamba na pande zote mbili za mto zimefunikwa na mimea minene na miti kuashiria uwepo wa msitu, hali hii inaonesha mfumo wa ikolojia ya misitu.

Mtu akimwagilia miche midogo katika shamba la miti lenye uoto wa kijani kibichi akitumia bomba la maji huku majengo na miti ya kati yakionekana kwa nyuma. Mandhali hii inaakisi kazi ya usimamizi wa misitu kwa lengo la kuhifadhi mazingira kuongeza ubunifu nakusaidia kurejesha uhalisi.

Eneo la msitu lenye mchanganyiko wa miti na vichaka, pamoja na alama ya mviringo yenye rangi nyeupe ardhini, ikionyesha eneo linalotumika kwa shughuli za utafiti, upandaji miti na uhifadhi. Mandhari ya asili yenye udongo wa mawe inaonyesha umuhimu wa misitu kama makazi ya viumbe hai.

Kitalu kikubwa cha miche ya miti iliyopandwa kwa safu nadhifu kwenye mifuko midogo, ikisimamiwa na wafanyakazi kadhaa. Kitalu hiki ni muhimu kwa juhudi za upandaji miti na urejeshaji wa misitu.

Mfumo wa kilimo bila udongo, ukiwa na mitaro meupe yenye mashimo ambamo mimea michanga yenye afya inakua, ikisisitiza matumizi bora ya maji, ukuaji wa haraka, udhibiti wa mazingira na uwezo wa kuzalisha mazao mengi katika eneo dogo kwa kutumia maji yenye virutubisho kupitia kwenye mizizi.

Mfumo wa kilimo cha kutumia maji yenye virutubisho, ambapo mimea yenye majani mabichi inakuzwa kwenye mabomba meupe badala ya udongo. Mabomba haya yaliyopangwa kwa usawa yanaonekana kuwa na sehemu ya mfumo unaosafirisha maji kwenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kuna mabomba madogo meusi yanayounganisha, ikionyesha mfumo wa usambazaji na urudishaji wa maji.

Shamba la kilimo linalotumia maji yenye virutubisho, ambapo mimea midogo inakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu chini ya kivuli, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo, inayolenga kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji na ardhi.

Mfumo wa kilimo cha maji unatumia mabomba meupe yaliyo na shimo lenye vikombe vya plastiki vinavyopanda mimea midogo, mimea hiyo ina majani machanga, ikiashiria hatua za awali za ukuaji wa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji badala ya udongo, mpangilio wa mabomba ambao huweza kuwa wima au usawa.

Kilimo kisichotumia udongo ambapo mimea ya kijani, hukua ndani ya mabomba ya plastiki, yenye mashimo bila kutumia udongo, huku maji yenye virutubisho yakisambazwa moja kwa moja kwenye mizizi, mabomba yamepangwa kwa usafu mbili, kuonyesha usimamizi bora wa nafasi na urahisi wakufatilia ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo ambapo maji hupandwa bila udogo kwa kutumia virutubishio maalumu mpangilio wa mimea ni wakisasa na mtu mmoja anaonekana akikagua halia ya mimea hiyo ikiashiria ufatiliaji makini wa afya ya ukuaji, mfumo huu unafaa kwa maeneo ya mjini yenye uhaba wa maeneo ya ardhi yenye rutuba huku kwaajili ya kupunguza matumizi ya maji na kuhimarisha uzalishaji wa mwaka mzima.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyounganishwa na ndoo mbili za plastiki, zikihifadhi maji na virutubisho. Mfumo huu hautumii udongo bali hutumia maji yenye virutubisho vinavyofika moja kwa moja kwenye mizizi, hivyo hupunguza matumizi ya maji na kuharakisha ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha maji bila ya udongo, unaotumia mabomba ya "PVC", yaliyopangwa kwa usawa na wima kama vyungu vya mimea. Mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani, na mimea mingine midogo inayokuwa ndani ya matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo, maji yenye virutubisho hupita ndani ya mabomba hayo yakisambaza mahitaji ya mimea bila udongo.

Mfumo wa kilimo, ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye matundu maalumu, na maji yenye virutubisho kutoka kwenye tanki. Husambazwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, bila kutumia udongo. Miundombinu hiyo imetengenezwa kwa mbao na plastiki, ikiashiria matumizi ya vifaa rahisi na ubunifu wa kilimo cha ndani au mjini.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, mimea hupandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yenye mashimo maalumu na hukua bila kutumia udongo, bali kwa maji yenye virutubisho. Mimea imepangwa kwa mistari kwa utaratibu unoonyesha matumizi mazuri ya nafasi, huku mazingira ya mfumo huu yakionyesha usafi na udhibiti wa hali ya ukuaji.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo ya mviringo, huku mizizi ikipokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji yaliyopita ndani ya mabomba hayo bila kutumia udongo, ikiakisi teknolojia ya kisasa inayoboresha uzalishaji wa kilimo katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha kutumia bakuli ya plastiki yaliyowekwa juu ya fremu ya chuma, ambapo mimea ya majani imepandwa katika mazingira safi, yaliyopangiliwa vizuri na yaliyounganishwa na mabomba ya kusambaza mchanganyiko wa maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari hii inaakisi mbinu ya kisasa inaendelevu ya kilimo wasiotegemea udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki, yaliyowekwa kwa usawa, kila moja likiwa na mashimo yakishikilia mmea, huku maji yenye virutubusho yakisambazwa kwa njia ya mtiririko kwa msaada wa pampu na vifaa vya kiufundi.

Mfumo huu wa kilimo, mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyosimamishwa kwa wima bila kutumia udongo, na hupokea virutubisho kupitia maji yenye madini maalumu. Mimea inaonekana yenye afya njema na imepandwa kwa mpangilio unaoonyesha matumizi bora ya nafasi, huku vifaa vya usaidizi kama ndoo na sufuria vikiwa pembeni.

Mfumo wa kilimo cha kutumia maji ambapo mboga ya saladi ya kijani na nyekundu, imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyojipanga kwa usawa wa wima, ikiwa bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho yanayopita ndani ya mboga hizo.

Mfumo mdogo wa kilimo cha "haidroponiki", uliojengwa kwa kutumia mabomba mawili mbao. Kila bomba likiwa na vyombo vya kupandia vya mraba. Kilimo hiki kinatumia mbinu ya matone, hufaa hasa maeneo ya mjini yenye rasilimali haba.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani hulimwa bila kutumia udongo, kwa kutumia maji yenye virutubisho yanayozunguka kupitia njia nyeupe za usawa. Jambo hili linawezesha matumizi bora ya maji, ukuaji haraka kwa mimea na ulinzi dhidi ya wadudu. Hufaa hasa maeneo ya mjini yenye rasilimali haba.

Shamba kubwa la mimea iliyopandwa kwa mpangilio chini ya miti mikubwa na mtu mmoja akifanya kazi shambani, ikiashiria kilimo cha mazao ya viwanda kama: kahawa, chai au soya. Mazingira haya yanaonyesha uwekezaji katika uzalishaji wa kiwango kikubwa, unaolenga kupata malighafi kwa ajili ya viwanda.

Banda la vifaranga lenye miundombinu ya kisasa, likiwakilisha hatua ya awali ya uzalishaji wa mazao ya kiviwanda. Ufugaji huu wa wingi unalenga kuchakata bidhaa kama nyama ya kuku, mayai na chakula cha mifugo. Huku teknolojia ya kulisha na kunywesha kwa njia ya kiiplomatiki ikiboresha tija na usalama wa chakula.

Mtu aliyevaa koti la mvua na kofia akitembea katikati ya mimea ya kijani iliyopangwa kwa mistari shambani, inayoonekana kuwa ni mahindi zao muhimu la kiviwanda kwa uzalishaji wa unga, chakula cha mifugo, mafuta na bidhaa nyingine za viwandani. Mandhari ya shamba yenye rutuba na mpangilio bora wa mimea unaakisi uwekezaji wa kisasa katika uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga soko la ndani la kimataifa.

Boma la kiviwanda la ng'ombe wa maziwa ambapo ngombe wamepangwa katika vizimba vya chuma vikisisitiza uzalishaji wa maziwa kwa viwango kubwa kwaajili ya viwanda vya usindikaji, miundombinu ya kisasa kama vizimba safi na mpangilio mzuri unachangia ufanisi wa afya ya ng'ombe na ubora wa maziwa ambaio ni muhimu kwa uzalishaji endelevu.

Shamba la kabichi zililoandaliwa katika mpangilio wa mistari ya moja kwa moja, ambapo mimea imeonekana vizuri na kuonesha afya bora, ikiwakilisha zao la kiviwanda lenye uwezo wa kuchakatwa na kuwa bidhaa kama juisi, pikiresi au viungo vya chakula. Mazingira ya kilimo yameandaliwa kwa ufanisi, yakionesha usimamizi wa kitaalamu unaolenga mavuno ya wingi na ubora wa mazao. Kabichi kama zao la kiviwanda huchangia pato la wakulima.

Ndani ya nyumba ya kitalu kubwa yenye nguzo za chuma na mfuniko wa plastiki, ikionesha safu ndefu za mimea iliopangwa kwa mpangilio mzuri, katika udongo ulio tayarishwa baati zikiwa zimefunikwa kwa plastiki na kuendeshwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, ikisisitiza matumizi ya teknolojia ya kisasa, kwa uzalishaji mkubwa wa mazao ya kibiashara, ambayo yanaweza kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa la stroberi ndani ya bwalo kubwa la kukuzia mimea, ambapo mimea imepangwa kwa mistari nadhifu kwenye matuta yaliyofunikwa kwa plastiki nyeusi, na matabaka ya nyasi kavu katikati ya mistari, ikiashiria kilimo cha mazao ya viwanda kinachotumia teknolojia ya kisasa kudhibiti mazingira, na kuogeza upandishaji wa uuzaji wake wa matunda kwenye ubora kwa ajili ya soko.

Kilimo cha stroberi kwa mfumo wa wima, ambapo mimea imetandazwa kwa mpangilio safi na yenye tija katika eneo dogo. Matunda mekundu ya stroberi, yanaonekana tayari kwa kuvunwa, yakielekea kwenye matumizi ya kiviwanda kama juisi, jamu, yogati au bidhaa nyingine. Muundo wa kisasa unaoambatana na ufuatiliaji wa kiteknolojia, unaonyesha juhudi za kuboresha uzalishaji wa mazao, wenye thamani kubwa sokoni kwa njia endelevu.

Kundi kubwa la vifaranga waliokusanyika kwenye tandiko la maranda, ndani ya eneo lililofungwa, ikiakisi mazingira ya kilimo cha viwanda kupitia mfumo wa kufuga kuku kwa wingi katika hali iliyodhibitiwa. Mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya nyama na mayai.

Shamba kubwa la mahindi yaliyoota kwa mpangilio mzuri na afya njema, likiwa katika mazingira ya wazi yenye mwanga wa kutosha na miti kwa mbali, jambo linaloashiria hali nzuri ya kilimo cha kitaalamu. Mahindi haya kama zao la viwandani, hutumika kama malighafi muhimu kwa viwanda vya chakula, uzalishaji wa wanga, mafuta, na chakula cha mifugo.

Mimea ikikua ndani ya safu zenye miundo ya chuma na plastiki, ambapo mazao yamepandwa kwa ustadi katika mstari na mazingira yaliyothibitiwa hali ya hewa na unyevu, ikiakisi uzalishaji wa mazao ya kiviwanda, mandhari hii inasisitiza matumizi ya kiteknolojia ya kilimo kuhakikisha uzalishaji endelevu wa mazao bora kwa wingi bila kutegemea hali ya mazingira ya nje.

Shamba kubwa la kabichi lililolimwa kwa mfumo wa viwanda likiwa na safu ndefu zilizopangwa vizuri na mimea yenye afya katika udongo uliolimwa, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo uzalishaji mkubwa wa soko ili kupata mazao na kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Kundi la kuku waliokusanyika ndani ya banda lenye kuta za saruji, wakila kutoka kwenye vyombo vya kulishia vilivyopangwa sakafuni. Ikiakisi uzalishaji wa kiwango kikubwa cha mazao ya kiviwanda, ya nyama na mayai. Mandhari hii inaonyesha mbinu za kisasa za ufugaji wa kuku, zikiwemo usimamizi wa chakula, usafi wa mazingira, upangaji wa banda kwa tija na ubora wa mazao.

Mabanda ya kisasa ya kuku ambapo idadi kubwa ya kuku wamehifadhiwa ndani ya mabanda ya chuma yaliyojipanga kwa mstari yakionekana kuwa na mifumo ya kulisha na kunywesha kiautomatiki, muundo huu wa ufugaji wa viwanda unaongeza tija kwa kutumia nafasi ndogo na tekinolojia ya kisasa ili kufuga kuku kwa wingi hasa kwa soko la nyama na mayai. Mazingira haya yanaenesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaotegemea automesheni.

Shamba kubwa la kahawa, lililojaa mimea yenye matunda mekundu na manjano katika hatua ya ukomavu. Ikiashiria uzalishaji wa kiwango cha kibiashara, unaolenga viwanda au masoko ya nje. Mkulima mmoja anaonekana katikati ya shamba, akihusika katika kuchunguza au maandalizi ya kuvuna, ikionyesha usimamizi, na ubora na umakini wa kilimo cha kisasa.

Kundi kubwa la vifaranga katika eneo la kufugia lililoandaliwa kwa umakini, wakiwa wanakula na kunywa katika vifaa vilivyopangwa vizuri kwenye safu yenye matandiko ya mbao, ikiakisi mfumo wa kilimo cha kiviwanda unaozingatia uzalishaji wa mazao ya mifugo kwa kiwango kikubwa na ufanisi mkubwa.

Kilimo cha kiviwanda ndani ya chafu ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye vitaru vilivyo pangiliwa kwa mstari na kuzunguukwa na mrundo wa plastiki unaosaidia kudhibiti hali ya mazingira, Watu wawili wamesimama katikati ya mimea, mmoja akiwa amevaa mavazi ya kazi akionyesha usimamizi wa karibu wa shuguhli za uzalishaji.

Trekta likipulizia dawa kwenye mistari ya mimea shambani, ikiakisi killimo cha kiviwanda kinachotumia mashine na teknolojia ya kisasa katika kudhibiti magonjwa na wadudu kwa ufanisi. Mpangilio mzuri wa mimea na utumiaji wa mashine, unaonyesha mchakato wa uzalishaji wa kiwango kikubwa cha mazao ya kibiashara, kama nafaka au mbegu.

Ng'ombe wengi wakiwa wamepangwa katika zizi la kisasa wakila chakula. Hii inaashiria shughuli ya uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa, ambayo ni sehemu ya mazao ya kiviwanda au kilimo cha kisasa. Ng'ombe hawa wanaweza kuwa wa kibiashara na wanatunzwa kwa lengo la kuzalisha bidhaa za maziwa.

Mazingira ya kufugwa kwa kuku wengi katika banda la kisasa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha viwandani, ambapo vyombo vya kulishia vilivyopangwa kitaalamu vinasaidia usambazaji wa chakula kwa ufanisi. Muundo huu unaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolenga kuongeza tija ya mayai na nyama kupitia teknolojia na utaratibu wa mazingira ya banda.

Bustani ya kisasa ya nyanya iliyopangwa kwa mstari jambo linaloongeza tija na kulahisisha shughuli za kilimo, nyanya zipo katika hatua tofauti ya ukuaji kuanzia kijani hadi zilizoiva , hivyo huwezesha uvunaji wa mara kwa mara kwa ajili ya kupelekwa viwandani, kuweza kuchakatwa.

Shughuli za usindikaji na ufugaji wa mazao ya kilimo katika mazingira ya ukiviwanda, ambapo wafanyakazi waliovalia sare za flamingo flowers wanashughulikia na kupakia bidhaa kwa wingi, ikionyesha tabia muhimu za kilimo chaukiviwanda kinacho lenga uzalishaji mkubwa wa kibiashara.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu nadhifu, kuonyesha matumizi ya kilimo cha viwandani. Aina hii ya kilimo hulenga ufanisi wa juu, uzalishaji wa mazao ya aina moja kwa wingi ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa uchakataji zaidi.

Shamba la nyanya zilizopandwa kwa mpangilio wa kitaaluma ambapo kila mche umefungwa kwenye fito ili kusaidia ukuaji wa wima na kuongeza tija. Mimea hiyo ina nyanya zilizoiva pamoja na zile changa, ishara ya mavuno endelevu huku udongo ukiwa umetunza vizuri na nafasi kati ya mstari kuruhusu usimamizi rahisi.

Trekta nyekundu ikiwa katikati ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi, ikiwa na ishara ya matumizi ya mashine katika kilimo cha kiviwanda, trekta hiyo hutumika kulima, kupanda na kuvuna katika mashamba makubwa, hivyo huonyesha muelekeo wa teknolojia katika kuongeza uzalishaji, kupunguza gharama na kurahisisha kazi ya wakulima.

Watu watatu wakifanya kazi shambani kwenye mimea yenye majani makubwa kama kabichi, ikiakisi uzalishaji wa mazao ya kiviwanda yanayoweza kusindikwa katika makopo, juisi au bidhaa zilizokaushwa. Mandhari hii inaonyesha kilimo cha kiwango kikubwa chenye usimamizi bora wa nafasi na afya ya mimea, ikilenga soko la biashara na viwanda kwa usindikaji.

Watu wakichambua kahawa juu ya meza kubwa, ikiakisi hatua muhimu ya uchakataji wa mazao ndani ya mfumo wa kilimo cha kiviwanda. Hii ni sehemu ya mnyororo wa thamani ambapo kazi ya mikono inatumika kuhakikisha ubora wa mazao, kabla ya kuyapeleka kwenye hatua ya usindikaji zaidi viwandani.

Chafu ya kisasa yenye mimea yenye afya iliyo pandwa kwa mpangilio wa kitaalamu ndani ya mazingira yanayo dhibititwa, ikielezea mbinu za kilimo cha kiviwanda zinazo tumia teknolojia kama udhibiti wa joto, unyevu na mwanga ili kuongeza tija na ubora wa mazao. kilimo hiki uruhusu uzalishaji endelevu bila kutegemea misimu.

Uchakataji wa pilipili hoho kwenye mfumo wa kilimo cha kiviwanda, ambapo wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi wanachambua mazao kwa uangalifu kwenye mstari wa uzalishaji. Mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, ufuatiliaji wa ubora kwa mkono, na maandalizi ya mazao kwa ajili ya usindikaji.

Shamba la kabichi lililopangwa kwa utaratibu mzuri likiashiria kilimo cha kitaalamu kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa mazao ya kiviwanda. Mmea yenye afya na mpangilio wa mashamba unaonyesha matumizi ya mbolea, ufuatiliaji wa ukuaji, mbinu za kisasa za usimamizi wa shamba kwa ajili ya kupata malighafi za viwandani kama chakula na kusindika.

Ufugaji wa kiviwanda wa ng'ombe, ndani ya banda lenye muundo madhubuti ya chuma na mbao, wakila kwenye sehemu maalumu za kulishia na wakiwa na vitambulisho vya masikini. Mfumo huu wa kilimo cha viwandani, ni kwa ajili ya kuzalisha maziwa nyama na mbolea.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu nadhifu, kuonyesha matumizi ya kilimo cha viwandani. Aina hii ya kilimo hulenga ufanisi wa juu, uzalishaji wa mazao ya aina moja kwa wingi, ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa uchakataji zaidi.

Shamba la mahindi lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwa kutumia bomba la plastiki iliyowekwa pembeni ya mistari ya mimea, ambapo maji usafirishwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kisasa kama kilimo kilivyolenga kupunguza matumizi ya maji, kuongeza tija na kuhakikisha mimea inapatikana kwenye unyevu na kutosha hata katika maeneo yenye ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa kwa mkono ambapo mtu anatumia chombo cha kumwagilia maji kwenye shamba lenye mimea mingi, hali inayowakilisha njia rahisi na ya gharama nafuu ya kuendesha kilimo cha ukubwa wa kati au mdogo njia ya udongo na miti pembeni ikionyesha mazingira ya kijijini huku mfumo huu ukitoa ubunifu na unyambufu wa udhibiti wa kiasi cha maji kwa kila mmea .

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lenye mimea ya kijani juu ya udongo mwekundu, ambapo mabomba ya kijani yamepangwa kimfumo ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Muundo huu unaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo, inayoongeza ufanisi wa matumizi ya maji, kupunguza upotevu na kusaidia mimea kustawi ata katika maeneon yenye changamoto za maji.

Shamba la pilipili hoho za njano, zilizopandwa kwa mpangilio mzuri katika udongo wenye rutuba. Likiwa na mfumo wa umwagiliaji na matone ambapo mabomba madogomadogo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ikisisitiza ufanisi na uhifadhi wa maji katika kilimo endelevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lenye mimea midogo iliyopangwa kwa mstari, ambapo mabomba madogo yanapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, mfumo huu unaonyesha matumizi bora ya maji kwa kulenga eneo linalohitajika, hivyo husaidia kuhifadhi rasilimali kupunguza uvukizaji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo bomba la maji linaunganishwa na kifaa cha kunyunyuzia maji moja kwa moja kwenye mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa mstari. Ikiakisi matumizi ya umwagiliaji, zinazolenga kuongeza ufanisi wa kilimo, katika maeneo yenye uhaba wa mvua au udongo usiohifadhi unyevu.

Shamba la kisasa lenye mimea iliyopandwa kwa safu, likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba meusi madogo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikionyesha matumizi bora na endelevu katika kilimo.

Shamba lililolimwa kwa mstari, lenye mimea midogo iliyopangaliwa vizuri, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi, ambapo bomba nyeusi nyembamba zimepangwa kwa mstari, mfumo huo unaruhusu maji kutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea kwa kiasi kidogo na kwa muda mrefu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwenye shamba lililo pandwa mimea michache, kwa mpangilio wa mistari ambapo mabomba madogo yenye vichwa vya umwagiliaji, kuelekeza moja kwa moja kwenyemizizi ya kila mmea, kwa kudhibiti, usahihi wa maji, udongo umeandaliwa vizuri na unaonekana kuwa wenye rutuba.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, ambapo bomba kuu limewekwa kwa mlalo, kwenye eneo la kilimo na mabomba madogo yanayojitokeza kwa ajili ya kusambaza maji kwa safu za mimea; mpangilio huu unatumia mbinu ya umwagiliaji wa matone.

Mandhari asili yenye mto uliopita katikati ya eneo kama mchanga, ukipinda na kuakisi mazingira, huku pande zake, zikiwa na miti mirefu yenye majani mabichi, huku mbele yake ikionekana safu za milima chini ya mawingu meupe yaliyotwanyika ikitoa hisia ya utulivu ya asili katika mazingira ya savana au jagwa.

Mandhari ya bwawa lenye maji samawati ya Kikorea, iliyozungukwa na ukingo mpana wa aridhi kavu iliyotegenezwa na changarawe, huku miti michache ikionekana upande wa kushoto na nyasi za kijani kibichi zikitanda mbele, kwa mbali kuna mlima na muundo uliofanana na mnara upande wa kulia, yote yakiangaziwa na anga safi, jua kali na kuunda taswira halisi ya asili huadhiriwa na miundombinu ya kibidamu.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba yaliyopangwa vizuri na miti ya asili, iliyosambaa katika mazingira yenye rutuba. Huku anga la bluu lenye mawingu machache, likiongeza uzuri wa eneo hilo. Muundo wa mashamba yana uzuri wa kijani unaakisi mazingira mazuri ya kilimo cha mazao ya kibiashara au bustani na pia yanaweza kutumika kwa utalii na mazingira au upangaji wa maendeleo ya vijijini.

Mto wenye mtiririko wa wastani ukipitia mandhari yenye kijani kibichi ukiwa na kingo zilizojaa miti na majani huku sehemu ya mchanga katikati ya mto ikiashiria kina kifupi au kisiwa cha asili, mandhari hii inaonyesha mwingiliano wa asili kati ya maji, mimea na mazingira ambapo mto huchangia katika uhifadhi wa viumbe hai, kuzuia mmonyoko wa ardhi na kuimarisha rutuba ya kingo.

Mandhari ya asili yenye mto mpana, wenye kina kifupi katika baadhi ya maeneo, na visiwa vidogo au miamba iliyokauka, huku pande zote za mito zikiwa zimefunikwa na mimea mbalimbali, na nyuma kukiwa vilima vilivyofunikwa na miti minene, ikionyesha utofauti wa mandhari za asili.

Mandhari ya korongo lenye miamba mikubwa ya rangi ya kahawia na kijivuu, pamoja na miteremko mikali inayovutia kwa uzuri wake wa asili, huku watu wachache wakiwa wanapita katikati yake, ikiashiria ukubwa na utulivu wa eneo hilo, maumbile haya ya ikolojia yalitokana nammonyoko wa maji kwa mda mrefu.

Twiga akisafiri kwenye savana iliyo na majani na miti madogo, huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali ikiakisi mandhari ya kipekee, inayoleta pamoja mazingira ya asili na maendeleo ya mijini. Mandhari hii inaonyesha maingiliano ya mazingira ya wanyamapori na miji. Ikisisitiza umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za asili hata wakati wa kupanua miji.

Mandhari ya kuvutia ya milima, yenye mitelemko laini iliyofunikwa na nyasi za kijani na miti midogo, ikiakisi uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu na mvuto wa kijiografia. Anga lenye mawingu mepesi na mwanga juu unaopenya huongeza uzuri wa eneo hilo, ambalo linafaa kwa shughuli kama utalii wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye milima ya muinuko wa wastani iliyofunikwa na uoto wa kijani kibichi, huku njia ya udongo ikipita katikati yake ya mtindo wa kupinda kwa upole, ikiashiria safari ya utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mchanganyiko wa maji ya samawati yanayozungukwa na miti ya kijani kibichi na mashamba madogo ya kilimo, ikiakisi uwiano wa kiikolojia kati ya vyanzo vya maji na ardhi yenye rutuba. Mandhari hii inaonyesha uhai wa mazingira, fursa za kilimo endelevu na uzuri wa asili unaofaa kwa utalii.

Mandhari pana yakuvutia ikitawaliwa na shamba kubwa la nyasi zenye rangi ya kijani kibichi mbele, ikifwatiwa na mistari ya miti iliyotawanyika. Inayoashiria eneo la savanna chini ya anga lenye mawingu.

Mandhari ya milima yenye mwonekano wa kuvutia, ambapo milima yenye uoto wa kijani na mabonde ya rutuba inaonyesha mazingira ya asili yaliyojaa uhai na utulivu. Mimea iliyostawi katika maeneo ya mteremko na anga safi ambayo inaashiria mazingira bora kwa maisha ya binadamu, na mandhari hii huvutia kwa utalii wa mazingira.

Mandhari ya kijijini yenye mashamba ya kijani yaliyo pangwa kwa ustadi na kutenganishwa na vichaka na miti, huku misitu minene ikionekana. Muundo huu unahakisi usimamizi bora wa ardhi kwa shughulia za kilimo pamoja na utunzaji wa mazingira ambapo mashamba yanatumia mipaka ya kijani kama kizuizi cha mmomonyoko na vichaka vinavyo changia mzunguko wa hewa na uhifadhi wa maji.

Mandhari ya asili ya milima, yenye miamba mikubwa ya kahawia kijivu, iliyopishana ikizungukwa na msitu mnene wa miti ya kijani kibichi. Mandhari hiyo inaonekana kuwa na umbo la kipekee, lililochanganywa na maumbile, na nyuma yake kuwa na anga la samawati, lenye mawingu meupe, likiashiria uzuri, utulivu wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye bwawa kubwa la maji lenye rangi ya samawati, lililozungukwa na ardhi yenye udongo mwekundu, na njia nyingi za udongo. Huku nyuma na kote eneo hilo kukiwa na milima iliyofunikwa na mimea minene ya kijani kibichi na anga lenye mawingu kidogo.

Mandhari ya savana ikitawaliwa na barabara ya vumbi yenye rangi nyekundu kahawia, iliyopita katikati ya nyasi ndefu zilizokauka, na kijani kibichi, na miti na vichaka vilivyotawanyika mbalimbali, zaidi chini ya anga la samawati. Ikitoa taswira ya mazingira ya asili ya kijijini.

Mandhari ya kuvutia ya savana yenye nyasi za dhahabu, miti ya kijani kibichi na tembo wawili wakitembea mbele ya mlima Kilimanjaro wenye kilele kilichofunikwa na theluji, ikiakisi urithi wa kiekolojia wa Afrika mashariki. Muonekano huu wa mandhari ya asili huonyesha uzuri na maumbile, uwepo wa wanyamapori wa porini.

Mandhari ya asili, yenye uoto mnene wa kijani kibichi, ulioundwa kwa miti na vichaka vilivyokua kwa msongamano katika eneo linalofanana na msitu au pori, mchanganyiko wa majani na mashina huunda mazingira yenye ubunifu, yanaonesha hali nzuri ya ikolojia, mzunguko wa maji na umuhimu wa hifadhi rasilimali za asili.

Mandhari ya pwani tulivo iliyo karibu na maji ya bahari au ziwa, ikiwa na mti mkubwa wenye matawi yanayoelekea mjini, viti viwili vya mbao pembeni ya mti na anga lenye mawingu mepesi inayoakisi hali ya utulivu, mwonekano huu unaonyesha uzuri wa maumbile ya pwani na nafasi ya kutafakari au kupumzika unaovutia kwa utalii wa kiikologia, burudani ya binafsi au mapumziko.

Mandhari tulivu ya asili yenye mti mkubwa ulio kwenye uwanja mpana wa wazi, ukiwa katikati ya mwangaza wa jua la asubuhi, ambao huangaza kwa rangi ya dhahabu na machungwa. Hii inasisitiza uzuri wa mazingira ya wazi na utulivu wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye bonde refu na jembamba lililoundwa kati ya miinuko mikali na mikavu, likifanana na mabonde ya ufa. Chini ya bonde hilo kuna mfumo wa maji unaoonekana kama mto au ziwa, ukizungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, tofauti na maeneo kame ya miinuko. Jambo linaloashiria mazingira ya jangwa au nusu jangwani, ambapo maji huleta uhai.

Mandhari tulivu ya eneo la asili lenye mwambao wa maji, ambapo maboti mawili yameegeshwa kando kando ya ziwa, yakiwa katikati ya uoto wa kijani wa nyasi ndefu na miti michache, anga ni angavu lenye mawingu mepesi. Mandhari hii inaonyesha usawa wa mazingira ya majini na nchi kavu.

Mandhari ya milima yenye uoto wa kijani kibichi, barabara inayopinda kati ya vilima vilivyofunikwa na miti na majani na watu wawili wakisimama wakitazama mazingira hayo kwa utulivu. Muonekano huu wa mandhari unaakisi uzuri wa maumbile na uwiano wa kimazingira kati ya shughuli za binadamu na mazingira ya asili ambapo milima, barabara na uoto vinatoa mazingira rafiki kwa utalii.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya eneo lenye nyasi na miti ya kijani, maji ya mto yakiwa na rangi ya kahawia kutokana na matope au udongo wa eneo hilo, ikiashiria mmomonyoko au mabadiliko ya msimu. Mazingira haya tulivu yanaonyesha utajiri wa ekolojia na uwepo wa vyanzo vya maji vinavyosaidia mimea, wanyama na jamii zinazozunguka eneo hilo.

Mandhari ya asili yenye uwiano wa kuvutia kati ya maji, miti ya kijani na milima kwa mbali, ikionyesha mazingira yenye rutuba na utulivu. Maji yaliyotanda katikati ya mandhari, huwakisi dhamani ya rasilimali ya maji, huku milima na uoto wa asili, vinaizunguka vikiongeza mvuto wa kijeografia na wa kuona.

Mandhari ya kuvutia ya ziwa kubwa lililojaa kundi kubwa la flamingo wenye rangi ya waridi na weupe, huku kando ya ziwa kukiwa na ardhi yenye nyasi fupi na nyuma kukiwa na safu za milima iliyofunikwa na kijani kibichi na anga yenye mawingu meupe.

Mandhari ya milima na mabonde, yaliyofunikwa na msitu mnene, yenye rangi ya kijani kibichi inayoonekana hadi upeo wa macho, mawingu meupe na samawati angan,i yanaongeza uzuri na mandhari. Huu ni mfano mzuri wa mzingira asilia ambayo hayajaguswa sana na shughuli za binadamu.

Mandhari ya mashamba ya matuta yaliyopangwa kwa ustadi katika eneo la milima ikiakisi matumizi ya mbinu endelevu za kilimo kwenye ardhi ya muinuko. Matuta haya husaidia kuhifadhi unyevu, kudhibiti mmomonyoko wa udongo kutoa muonekano wa kuvutia uchanganyaji na uzuri wa asili ya milima na ubunifu wa binadamu katika kutumia ardhi kwa tija.

Mandhari yenye muinuko wa milima na mabonde, udongo mwekundu uliochanganyika na kijani cha mmea, na bwawa la maji katikati linaloonyesha umuhimu wa lasilimali ya maji kwa kilimo na maisha ya jamii. barabara iyozunguka bwana inaashiria miundombinu ya binadamu inayoachangia usafirishaji na upatikanaji wa huduma, huku uoto wa asili kama miti na vichaka inaonyesha juhudi za kutunza na kuhifadhi mazingira.

Mandhari ya kuvutia ya savana yenye nyasi za manjano zilizonyauka, na miti michache iliyosambaa, pamoja na wanyama wa porini kama pundamilia na twiga, wakitembea kwa utulivu. Jambo linaloashiria maisha ya asili na usawa wa kiikolojia. Anga lililojaa mawingu meupe linaloongezea asilia ya utulivu wa mazingira hayo.

Mandhari ya asili yenye mto mpana unaotiririka katikati ya bonde, huku kingo zake zikipatikana na ardhi yenye mimea mbalimbali ikiwemo nyasi kavu na miti iliyo ya kijani kibichi. Huku anga likiwa jeupe na mawingu mepesi.

Mandhari ya utulivu, yenye eneo la maji tulivu lililozungukwa na visiwa vidogo vilivyofunikwa na uoto wa kijani kibichi, huku upande wa kulia ukionyesha ukanda wa nchi kavu wenye miti na mimea ya asili. Anga ni safi na la bluu lenye mawingu machache, ikiashiria hali ya hewa tulivu. Mandhari hii inaonyesha muunganiko wa kiikolojia kati ya maji, visiwa na ardhi, ikiakisi mazingira ya asili.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa ya rangi ya kahawia na kijani kibichi, inayoinuka kutoka ardhini. Ikizungukwa na milima yenye miti na nyasi, huku anga likiwa na mawingu mepesi, yanayoashiria hali ya hewa tulivu. Muundo huu wa mandhari, unaonyesha uzuri wa kijiolojia na ikolojia ya mwinuko.

Mandhari ya uwanda wa savana au jangwa yenye nyasi fupi na vichaka, vilivyotawanyika juu ya ardhi kavu yenye udongo mwekundu huku njia ya changarawe ikipita katikati kuelekea milima midogo ilio mbali ikiongeza kina na uzuri wa mazingira mimea michache na hali ya hewa inaonekana kavu kuashiria eneo lenye mvua chache.

Mashamba ya mpunga yaliyopangwa kwa matuta, yenye miteremko ya milima, yakitoa mandhari ya kijani kibichi, yenye muundo wa kisanii wa kupanda na kushuka, kati ya mashamba hayo kuna nyumba chache za vijijini na miti michache, ikiashiria maisha ya wakulima yanayojumuisha uzalishaji wa chakula na makazi kwa njia endelevu.

Mchanganyiko wa milima na mabonde yenye udongo mwekundu, Mimea ya kijani kibichi, bwawa la maji katikati linaloashiria rasilimali muhimu kwa jamii, na kilimo pamoja na barabara inayo zunguka kwa bwawa, ikionyesha uwepo wa miundombinu ya binadamu. Uoto wa asili kama miti na vichaka unaongeza mvuto wa mazingira.

Watu wawili wakimuhudumia mbuzi katika mazingira ya kijani ya shambani, ikiangazia mfumo wa ufugaji wa karibu ambapo mfugaji moja kwa moja katika afya na ustawi wa wanyama, kitendo hiki kinaweza kuhusishwa na huduma ya afya kama :chanjo, matibabu au ukaguzi wa mara kwa mara wa wanyama.

Watu waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga kushughulikia masanduku ya mizinga ya nyuki. Shughuli inayoonyesha ufugaji wa nyuki kwa lengo la uzalishaji wa asali. Nyuki wanaonekana wakiwa katika harakati ya juu ya masanduku, hali inayoonyesha mfumo hai wa uzalishaji.

Mizinga ya nyuki ambayo imewekwa juu ya miguu ya chuma katika mazingira yenye miti na uoto wa asili, ikiashiria shughuli za ufugaji wa nyuki kama sehemu ya kilimo cha mifugo. Mpangilio wa mazingira unaonyesha juhudi ya kutumia mbinu bora za usalama, na utunzaji wa mazingira kwa ajili ya uzalishaji wa asali, na mazao mengine ya nyuki kama nta.

Kundi la kanga wakiwa kwenye eneo la nyasi wakitambulika kwa manyoya yao yenye madoa meupe na meusi pamoja na vichwa vidogo vyenye ngozi nyekundu na nyeupe. Mandhari haya yanaakisi mazingira ya ufugaji wa kuku wa kienyeji wenye uwezo wa kustahimili mazingira magumu na magonjwa hivyo kuleta tija kwa wafugaji wadogo kwa gharama nafuu.

Eneo la kufugia ndege wa kufugwa kama bata, ambapo mtu mmoja anahudumia kundi la ndege waliokusanyika karibu na vyombo vya plastiki vya kijani, vinavyotumika kwa chakula au maji. Inaonyesha mfumo wa ufugaji wa kati na mdogo, unaojumuisha ndege wa aina tofauti kwa ajili ya mayai na nyama.

Mfugaji akiwalisha kuku wengi wa kienyeji kwa vipande vya tikiti maji katika mazingira ya nje ya kijijini, huku kundi la kuku la rangi ya kawia na nyeupe wakiwa wamesongamana kula na mapigo ya mayai yakiwa yamepangwa pembeni ikiashiria mafanikio ya uzalishaji. Mazingira haya ya ufugaji wa wazi yanachangia afya na ustawi wa kuku katika kutumia lishe ya virutubisho asilia.

Eneo la wazi la kufugia lililozungushiwa uzio, likiwa na kundi kubwa la bata waliokusanyika kwenye udongo huku mfugaji mmoja aliyevaa koti la kijani na suruali ya bluu, akiwa karibu nao, akisimamia shughuli hiyo. Mazingira hayo yanaonyesha mfumo wa ufugaji wa bata kwa njia ya asili. Mpangilio huu unaakisi ufugaji endelevu wa bata, kwa lengo la uzalishaji wa mayai na nyama.

Kundi la bata weupe na wachache wa rangi nyeusi karibu na bwawa la maji, lililozungukwa na uzio wa chuma, mandhari hii inaonyesha mbinu ya ufugaji wa ndege wa majini, kwa kutumia bwawa la maji safi, na eneo salama kwa bata kuogelea na kutembea, ambapo usimamizi wa usafi, lishe bora na ulinzi dhidi ya achali kuchangia afya.

Banda la kisasa la kuku ambapo kuku wengi wamehifadhiwa kwenye mabanda ya chuma yaliyopangwa kwa safu, kila moja likiwa na vyombo vya kulisha na kunyweshea vilivyowekwa ndani, ikiashiria mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku kwa uzalishaji wa nyama na mayai. Mpangilio wa mabanda wa mistari unaongeza urahisi wa usimamizi.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu na kutunzwa kwa uangalifu, na mfumo wa umwagiliaji. Hii ni hatua ya awali muhimu katika kilimo cha mbegu ambapo, mimea mama inatunzwa kwa lengo la kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kupanda na kuuza.

Shamba la kisasa la kilimo cha mbegu, ambapo ardhi imeandaliwa kwa matuta na mfumo wa umwagiliaji wa mabomba unaotumika kwa ufanisi, mmea mdogo unaoota kwa mpangilio wa mstari, inaashiria hatua za mwanzo za ukuaji wa mbegu bora, huku wakulima wawili wakihusika moja kwa moja katika ufatiliaji wa maendeleo ya mmea.

Watu walio karibu na meza ya mbao yenye mbegu zilizofunikwa kwa kitambaa cha kahawia, ikiashiria hatua ya kuandaa mbegu kwa ajili ya kilimo, mazingira ya asili yaliyozungukwa na miti na mimea, yanayoonyesha eneo la uzalishaji wa mbegu, linalolenga udhibiti wa ubora na uhifadhi salama.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, kwenye udongo wenye unyevu, ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu. Mpangilio huu huongeza ufanisi wa kuota kwa mbegu, kupunguza ushindani wa rasilimali na kuimarisha usimamizi wa shamba.

Mazingira ya nyumba kubwa ya kukuzia mimea yenye vitanda vya mimea vilivyopangwa kwa utaratibu ndani ya fremu za chuma, ikionyesha hatua za ukuaji wa mazao kwa ajili ya kilimo cha mbegu. udhibiti wa hali ya hewa, unyevu, virutubisho unaofanyika hapa huwezesha uzalishaji wa mbegu bora zenye uwezo wa kustawi kwa ufanisi.

Vifurushi vya mbegu vilivyopangwa kwa utaratibu vikiwa na nembo ya maelezo ya mimea kama mahindi, pilipili na mboga mbalimbali, hii ni ishara ya kilimo cha mbegu kilicho rasmi kinachotumia teknolojia kuzalisha mbegu bora zilizostahimili magonjwa na kuwa na uwezo mkubwa wa kuota.

Shamba lililopandwa vizuri, likiwa na safu ndefu za mimea midogo na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ikisistiza udhibiti sahihi wa maji na virutubisho, kuzuia magonjwa na usafi unaohitajika kwa kilimo cha mbegu na chenye usimamizi wa makini.

Shamba lenye mistari ya mmea changa iliyoota katika udongo uliotayarishwa vizuri ikiakisi mazingira ya kilimo cha mbegu ya kitaalam. mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio wa mstari unaonyesha uzingatiaji wa nafasi sahihi kati ya miche, hatua muhimu katika uzalishaji wa mbegu bora.

Mazingira ya kisasa ya kilimo cha mbegu kupitia matumizi ya vipepea mbegu vilivyopangwa kwenye chunga cha ndani cha chumba kilichodhibitiwa, ambapo miche changa ya kijani kibichi imeota kwa mpangilio mzuri. Mfumo huu unaonyesha uzalishaji wa mbegu bora katika mazingira yasiyo na udongo kwa kutumia virutubisho.

Miche michanga yenye majani ya kijani ikikua kwenye udongo wenye unyevunyevu ikiakisi mchakato wa mwanzo wa kilimo cha mbegu wenye mazingira rafiki kwa uotaji wa mbegu, mandhari hii inaonyesha umuhimu na unyevu wa udongo nafasi sahihi ya miche na mwangaza wa kutosha katika kuakisi mbegu zinazokua kwa afya ya kasi inayofaa.

Miche changa iliyoota kwenye udongo wenye unyevunyevu, ikiwa na majani ya kijani na mashina mekundu mepesi. Ikiashiria hatua ya awali ya ukuaji wa mimea katika kilimo cha mbegu. Mpangilio huu huakisi mazingira ya kwanzia kwa mbegu bora, ambapo hali ya udongo, umwagiliaji sahihi na mwanga vinachangia ufanisi wa uotaji.

Miche michanga ya mimea iliyopandwa kwenye vikombe vidogo vya plastiki vilivyojaa udongo, ikiwa imepangwa kwa safu katika hatua ya awali ya kilimo cha mbegu. Mfumo huu hurahisisha usimamizi wa virutubisho, maji na mwanga kwa kila mche, huku ikipunguza hatari ya magonjwa kabla ya kuhamisha miche shambani.

Paketi ya mbegu ikiwa na picha ya radishi nyekundu zilizoiva pamoja na maelezo ya kina kuhusu upandaji, muda wa kuota na kuvuna, nafasi kati ya mbegu, na kiasi cha mbegu. Mandhari hii inaakisi kilimo cha kisasa cha mbegu kinachozingatia taarifa sahihi, ubora wa mbegu, na mwongozo wa kitaaluma wakulima ili kupata miche yenye afya.

Mbegu mbalimbali zilizowekwa kwenye bakuli tofauti katika mazingira ya soko au maonyesho ya kilimo, ikiakisi shughuli za kilimo cha mbegu zinazolenga uzalishaji wa mbegu bora za kilimo, tofauti ya rangi na ukubwa wa mbegu inaonyesha uteuzi wa mazao mbalimbali kama maharage, nafaka au mbegu za biashara.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba la mbegu ambapo bomba la plastiki linatoa maji moja kwa moja kwenye udongo unaoonyesha miche midogo ya mimea katika hatua ya awali ya ukuaji, teknologia hii ya umwagiliaji husaidia kudhibiti kiwango cha maji kwa usahihi kuhakikisha utaratibu na utoaji thabiti wa mbegu.

Paketi ya mbegu za kabichi aina ya green market kutoka chapa ya "EASEED" ikiwa na nembo ya africas best inayosisitiza ubora wa bidhaa kwa wakulima wanaolenga uzalishaji wa kiwango cha biashara muundo wa paketi wenye rangi ya kijani na manjano pamoja na picha ya kabichi iliyombele husaidia utambulisho wa haraka na uaminifu wa bidhaa sokoni.

Shamba liliopangwa kwa mstari kuonyesha kilimo cha mbegu kinachotumia mfumo wa umwagiliaji wa matonye ambapo mabomba plastiki hupeleka maji Moja kwa Moja kwenye mizizi ya Kila mmea kwa ufanisi na hifadhi wa rasilimali. Upangaji sahihi wa mimea hurahisisha ufuatiliaji wa afya ya mazao na uchunguzi wa ukuaji huku udongo wenye rutuba ukiongeza ubora wa mbegu unaozalishwa .

Shamba lililopandwa kwa mistari nadhifu ya mimea changa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, hali inayofaa kwa kilimo cha mbegu. Mpangilio huu husaidia mimea kupata maji moja kwa moja kwenye mizizi, kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha ukuaji wa mbegu zenye ubora wa juu.

Shamba dogo au bustani yenye mimea michanga inayokuwa katika safu zilizopangwa vizuri, ikiashiria kilimo cha mbegu huku kukiwa na mifumo ya umwagiliaji wa matone yenye mabomba meusi yanayopita kando ya mimea, ikionesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji kwaajili ya ukuaji bora wa miche yenye afya.

Magunia yaliyopangwa kwampangilio yakiwa yamejaa mbegu za nafaka za aina mbalimbali kama maharagwe, kunde na nafaka nyingine tofauti baadhi zikiwa na vyombo vya kuchote madhari hii inaashiria sehemu ya soko au kituo cha usambazaji wa mbegu, ambapo wakulima hupata mbegu bora zaidi.

Mifuko mingi iliyojaa mbegu za nafaka za aina mbalimbali, kama vile maharage meusi, kahawia, nyekundu, na njano, zilizopangwa kwa utaratibu. Kiasi cha utofauti wa mbegu hizi, inaashiria shughuli kubwa katika kilimo cha mbegu.

Safu ya mimea changa, inayoota kwenye ardhi iliyotayarishwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita sambamba na kila mmea kwa ajili ya usambazaji sahihi wa maji. Mandhari hii inaashiria hatua ya mwanzo ya kilimo cha mbegu, ambapo miche awali hupandwa na kutunzwa kwa uangalifu ili kuimarisha ukuaji bora, huku tekinolojia ya umwagiliaji wa matone ikisaidia kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Kitalu cha miche ambapo mbegu zimeanza kuota kwa mpangilio mzuri ndani ya matundu yaliyopangwa kwa mraba, ikielezea hatua ya awali katika kilimo cha mbegu. Huu ni msingi wa uzalishaji bora wa miche kwani mazingira yanathibitiwa, ili kuhakikisha uotaji mzuri kabla ya miche kuhamishiwa mashambani.

Magunia makubwa yalioajaa mbegu na nafaka mbalimbali kama maharagwe dengu na jamii nyingine za kunde yakiwa yamepangwa kwa mpangilio katika mazingira ya soko au duka baadhi yakiwa na lebo zinazotaja aina za mbegu. Mandhari hii inahakisi kilimo cha mbegu.

Vishimo vidogo vya upandaji, vilivyopangwa kwa mfumo wa gridi kila mmoja, kikiwa na udongo wa michechanga ya mimea yenye majani ya kijani kibichi, ikiashiria hatua ya awali ya kilimo cha mbegu. Mpangilio huu unaonesha uangalizi wa mazingira ya kuota kama vile unyevuunyevu, mwanga na rutuba ya udongo, ili kuhakikisha miche ina afya nzuri kabla ya kuhamishwa shambani.

Nembo ya huduma ya mifugo, ikiwa na picha ya mbwa na paka waliomo ndani ya duara la kijani, ikionyesha utambulisho wa kisasa wa huduma za wanyama. Mandhari hii inaonyesha jinsi nembo hiyo inavyoweza kutumia mwonekano wa kitaaluma, kuvutia wateja na kuongeza uaminifu na kuwezesha huduma bora kupitia teknolojia.

Twiga mmoja akiwa katika mazingira ya asili yenye miti mingi na mimea ya savana chini ya anga la bluu lenye mawingu kidogo likionyesha mandhari ya porini yenye utulivu. Twiga aliye na shingo ndefu na madoa ya kipekee ya kahawia na nyeupe huishi katika mbuga za Afrika Mashariki na ishara ya wanyamapori waliochangia utalii wa kitaifa na uelewa wa mazingira.